Ukuzaji wa wanyama ni mojawapo ya biashara ambapo wakulima wanajihusisha katika sekta ya ukulima. Unapokuza wanyama kama ng'ombe unahitaji kutumia njia mbalimbali za kuzuia wadudu. Mojawapo ya njia hizo ni kuwanyunyuzia madawa katika miili zao ili kuua hizo madudu.

Kilimo cha ndizi linaweza badilisha maisha ya wakenya wengi. Wanapopanda hizo ndizi wanaweza kuzituma katika nchi mbalimbali ili waweze kuziuza na kupata mapato yao. Pia serikali inapata faida kutokana na hilo.

Kilimo cha ndizi kimeweza kusaidia wakulima katika njia mbalimbali, ndizi hizo wanaweza kuziuza ili waweze kupata mapato ya kujikimu katika maisha yao ya kila siku, ndizi hizo pia wanaweza kuzitumia kama chakula.

Watu hukuza wanyama mbalimbali katika sekta ya ukulima. Moja wapo ya hizo hao wanyama ni ng'ombe. Ng'ombe anapojifungua mtu hupata ndama ambalo ni faida katika biashara lake.

Wakenya wengi wanwekeza katika sekta ya kilimo moja wapo wa izo mimea wanazipanda ni ndizi. Ndizi wanaeza kuzitumia kama chakula na pia kuziuza katiaka soko ili waweze kupatamapato ya kijikimu katika maisha yao.

Ukulima wa mifugo unahitaji kuwa na tajriba nyingi. Mtu anapofuga ng'ombe, anafaa kuhakikisha kuwa ng'ombe pia wamepata kuoshwa wakati ufaao ili kuzuia madudu.

Sekta ya ukulima limewekewa uzito katika jamii yetu. Mojawapo wa ukulima ni upanzi wa kukuza ng'ombe. Ng'ombe linaweza kutupatia maziwa na maziwa linatumika katika hali mbalimbali na maziwa linaweza kutumika kutengeneza keki.

Wakenya wengi wanajihusisha katika sekta ya ukulima. Mojawapo ya mimea ambapo wakenya wanalima ni lile liitwalo ndizi. Ndizi wanaweza kuziuza na kupata mapato yao. Pia wanaweza kuitumia kama chakula katika manyumba yao.

Kupata chakula bora ni mojawapo ya miundo msingi katika maisha yetu. Ili kuhakikisha hilo, wakenya wamekuwa wakipanda ndizi, ili waweze kuzitumia kama vyakula. Na pia wanaweza kuziuza katika soko zao, ili waweze kupata mapato.

Kila mkulima anahitajika kupanda mahindi katika nchi letu kwa sababu hilo ndilo chakula wakenya hula sana. Unapopanda mahindi unaweza kuzuia njaa.

Watu hujihusisha katika biashara mbalimbali. Mojawapo la hizo biashara ni lile la kuuza ndizi ambazo zinapandwa na wakulima katika nchi yetu. Watu hununua ndizi ili waweze kuziuza na kutumiwa katika njia mbalimbali.

Ukulima wa mifugo una manufaa mengi. Mtu anapokuza ng'ombe, anaweza kukamua maziwa ambayo anaweza kutumia katika nyumba yake, pia maziwa hizo wanaweza kuziuza katika maduka ili waweze kupata mapato.

Chakula cha ndizi ni mojawapo ya vyakula ambao wakenya hukula. Ndizi lina manufaa mingi katika mwili miili yetu. Ndizi, mtu anapolima ndizi anaweza kuziuza na kupata mapato yake. Ndizi pia anaweza kuzitumia kama chakula katika familia yake.

Kilimo cha ndizi kimeweza kubadilisha maisha ya wakenya wengi, ndizi wanazitumia kama chakula na pia hizo ndizi pia wanaweza kuziuza na kupata mapato wanazohitaji nazo katika maisha yao.

Chakula ni kitu bora katika mwili wa binadamu. Maziwa ni miongoni mwa vyakula ambao watu wanakula. Maziwa linapatikana kutoka kwa ng'ombe. Mtu hugandisha na mtu akigandisha anaweza kula nayo ugali.